Katika ufukwe wa mchanga mweupe maji ya bahari yanatiririka polepole. Watu wawili wanatembea kwa umbali wakihisi upepo wa bahari. Miti ya mikoko na majengo ya nyasi yanapanda kwenda kwenye kilele cha mlima. Upepo unachezesha majani.